Watoto wa shule wadogo wanaonekana kuchota maji kutoka kwenye tenki ya rangi ya samawati, huku mwalimu wao akiwangojea na kuweza kuwakilisha na kuwasubiri wanapokuwa wanayachota maji haya.

Daktari wa meno anaweza kukagua meno la mgonjwa huyu, ambaye anakaa ako na shida kubwa na anaweza kupanua mdomo wake, ili daktari aweze kufanya ukaguzi wake amalize, akiwa amevaa miwani mekundu ili mwangaza usije ukaharibu macho yake.

Mhudumu wa afya anajitayarisha kwa kusoma vitabu vyake na nakala za wagonjwa. Anapoonekana kujiandaa sana sana na kweli kweli ili kuweza kuwahudumia wagonjwa wengi.

Mtoto mdogo mvlana anaweza kulia wakati ambapo daktari anamdunga sindano, wahudumu wawili wanakuwa wamemshikilia, mmoja wa mkono akiwa anamdunga, naye mwingine amemshika kichwa ili asije akaumia.

Dawa ambazo zimeweza kuwekwa kwenye vyupa vinaonekana kuwa vile vya ushirikina na hata yale ambayo yanaweza kutumiwa na watu au wazee wa zamani katika kuwatibu watu kwenye vijiji na hata manyumbani .

Wananchi wanakuwa katika vikundi ambavyo inawezekana kuweza kukusanya usafi wa mazingira, kwa kuweka pamoja takataka ambayo inachagua uhai na hata barabara yetu.

Mtoto mdogo mvulana anahudumiwa na muhudumu wa afya wa kike, anayekuwa amevaa barakoa na kuwa ana kalamu na kitabu, kuweza kunakili huduma ambazo mtoto huyu anapaswa kupewa.

Mgonjwa anayekuwa na shida na tatizo la meno anaenda hospitalini, anapokuwa anahudumiwa na wahudumu wawili wa afya, wanaokuwa wamevalia mangwanda la samawati na nyeupe. Wanavalia barakoa wakimtazama meno kuweza kudadisi ukosefu na tatizo lake.

Wahudumu wawili wa afya, wanao kuwa wamevalia barakoa, wanaweza kukagua mgonjwa wao mdomo ili kuhakikisha kwamba mgonjwa wao ameweza kupata matibabu ya meno, na kurudi nyumbani akiwa amepona.

Katika duka la kuuza madawa daktari anaelezea wagonjwa na watu wa kawaida jinsi dawa zake zinazoweza kuwaponya na yale madhara na magonjwa ambayo dawa hii inaweza kuponya.

Wahudumu wawili wa afya wanaonekana kumtazama mgonjwa wao mdomo ili waweze kukagua ni nini haswa kiini cha maumivu anayopata kwenye meno yake. Wanakuwa wamevalia magwanda ya jeupe na hata mwengine kuvalia Ile ya samawati. Wote wako na barakoa yenye rangi ya samawati.

Dawa za vitamini vimo kwenye viuma vinne ambavyo vinaweza kutumika ili kuboresha nguvu za misuli na ubora wa afya ya binadamu, zimepangwa ili kuadhimisha uwezo wao wa kiafya.

Wahudumu wa afya, kike kwa kiume wanaonekana kuvalia kofia lenye rangi ya samawati, hata nayo makoti. Wanaonekana kujitayarisha katika hafla au sherehe iliyoweza kuandaliwa hapa.

Wakenya wengi wanaonekana kusimama juu ya jengo ambalo limeweza kuporomoka huku waliokua na ujuzi hata na askari au polisi wanaweza kusimama hapa na kujaribu kuwasaidia walioathirika na kupatikana na hili jengo.

Watu wawili wamo chooni ambamo kuna alama mbali mbali katika shule hii, ambayo inaonyesha kwamba wanafunzi na watu wote wanapaswa kuosha mikono kabla waweze kuingia kwenye choo.

Wahudumu wa afya ambao ni wanawake watatu, wameonekana kubeba mikoba mbalimbali miwili kila mmoja, ili kuweza kuwapa wananchi. Ni ya rangi ya nyekundu nayo mengine ni yale ya meupe.

Mhudumu wa afya anaonekana kumpea matibabu mgonjwa mmoja wa kike. Mhudumu huyu amevalia gwanda jeupe na hata miwani anapotarajia kumdunga sindano huyu mgonjwa.

Shughuli za ushirikina zinakaa kuendelezwa na jamaa huyu anayekaa kushikilia mikoba, kitabu na hata pembe za ng'ombe na hata chupa na bidhaa mbalimbali ambavyo vinakaa kuwa vichafu na vyazamani.

Wananchi wengi wanaonekana kupiga picha na hata kuyatazama jumba kubwa ambalo linaonekana kuanguka kwenye mchanga huu na hata inaonekana kuweza kusababisha madhara kwa uhai.

Wazazi wawili wanaume na mwanamke wanaonekana kumwelekeza mtoto ili aweze kupata kutembea, wamekuja kwa mhudumu wa afya anayeweza kuwasaidia, ili mtoto wao ajaribu na hata miguu yake ipate nguvu, Ili aweze kupata mweno.

Wahudumu wa afya wa kiume waliovalia magwanda nyeupe na mgongoni kubeba tanki ambayo linawezakuwa na dawa inayopelekwa ili kuisafisha mwili ya mgonjwa kuweza kuzuia ugonjwa kutambaa.

Mhudumu wa afya wa kiume, aliyevalia gwanda jeupe anaonekana kumtazama mgonjwa wake meno ili aweze akakagua ni nini hasa kiini cha maumivu ya huyu mgonjwa. Wanakuwa wamevalia barakoa na hata miwani.

Wahudumu wawili wa kike wa afya wanaonekana kumsaidia mgonjwa aliye na asili ya kiafrika katika kupata matibabu yanayofaa. Mhudumu mmoja wa kike anaonekana kuwa mwenye furaha tele na hata kumpigia kongole anayempiga picha.

Mwanamke wa umri mdogo, anaonekana kutumia kifaa cha kuzimia moto, kutoka kwenye ndoo ambayo ulikuwa umewaka na kuweza kusababaisha mathara ambayo si mengi.

Mhudumu wa afya wa kiume anaonekana kumwelekeza mgonjwa huyu aliyelala kwenye kitanda cha waliodhoofika kiafya. Anaonekana wa kuweza kurahisisha mishipa yake ili yashikane vizuri.

Mhudumu wa afya mwanamke anayeonekana bado kuwa na umri mdogo, anaonekana kutoa dawa kwenye chupa kutumia sindano, ili aweze kumdunga mtoto wa jamii hii ya wamaasai, ili aweze kupata nafuu.

Madaktari watatu wanaokuwa wamevalia barakoa na kufunika nywele na pia kuvalia suti na ngwanda samawati, wanafanya upasuaji kwa mgonjwa katika chumba maalum cha kufanyia upasuaji hospitalini.

Mchuuzi kando ya barabara anayekuwa amevalia barakoa na ngwanda jeupe, anamwelekeza mnunuzi anayepea na akiwa amevaa barakoa, kofia la pikipiki na ni mwendeshaji wa pikipiki. Wanaelezana jinsi na matumizi ya bidhaa yake.

Wanaume wawili wanaendesha pikipiki katika barabara iliyolowa maji sana. Wamebeba vibuyu vya maji, nao mmoja anasukuma pikipiki la mwenzake ili asije akakwama.

Mhudumu wa afya au nesi mmoja wa kike, anakuwa nao wahudumu wengine watatu wanaotoka katika kikundi cha kusaidia watu cha msalaba mwekundu. Wanawashughulikia wagonjwa ili waweze kupata nafuu.

Wanawake watano wanaoonekana kuwa wa jamii ya Maasai humu nchini Kenya wanaonekana kuwa na umri mdogo bado ila wamebeba maji kwenye vibuyu kichwani, ili waweze kuyapelekea familia yao. Shingoni wana yale maafa yaliyotumiwa katika kijiji yao.

Dawa iliyo kwenye chupa inayotumika katika kukinga mwili ili Isije ikadhoofika kutokana na magonjwa mbalimbali. Chupa mawili ya kijani kibichi yako kwenye meza nayo jingine nayo itengenezwa na kutokana na chupa la kioo pia limo mezani.

Mhudumu wa afya wa kike anayekuwa amevalia barakoa, anamuelekeza mgonjwa anayekaa kuwa na asili ya kiislamu, na kumweleza jinsi ya kuweza kumudu meno yake yasije yakapatwa na madhara.

Mhudumu wa afya wa kiume aliyevalia gwanda la samawati, akiwa naye mhudumu mwingine wa kike, wote wamevalia barakoa ,wanaweza kumshughlikia mgonjwa meno yake, ili apate matibabu yanavyofaa.

Muhudumu wa afya anamshikilia mtoto mchanga, anapokuwa anaonekana kupeana mawaidha kwa mzazi wa mtoto huyu, ili mtoto aweze kupata nafuu na apate matibabu yanayofaa.

Mhudumu wa afya wanaokuwa ni wawili wanajaribu kuweza kujikinga na hata kukinga wanaotumia afisi hii kutokana na maradhi yanayoambukizwa kutokana na upepo. Wote wamevalia magwanda nyeupe na barakoa yenye hali kali sana.

Dawa za vidonge yenye rangi nyeupe, inayotumiwa katika kuweza kuitibu mambo na magonjwa yanayohusiana na mambo ya au sehemu za mwili za siri hata yale ambayo huwa watu hawapendi kuyaelezea.

Daktari anayevalia gwanda la samawati na kushuka nywele yake na kuvalia barakoa. Anampa mama nmoja aliyevalia shati ya kijani na kuvalia barakoa. Anapewa huduma ya maisha na kupewa chanjo.

Watoto wadogo wanatembea kwenye maji mengi, wanapokuwa na mifugo yao na kuweza kuwatembeza juu ya maji na kuwasaidia ili wapite bila ya kuathirika vyovyote vile. Watoto hawa wanakaa kugadhabishwa na hali hii.

Daktari wa kiume anayekuwa amevaa barakoa anamhudumia mtoto mchanga. Mkabala wake kuna mzazi wa mtoto huyu ambaye wanamwangalia wakiwa pamoja na kuweza kuhakikisha kuwa maisha yake yamo pazuri.

Daktari anakaa kujiandaa kupeana huduma za kiafya, kwa kudunga sindano anapokuwa anavuta dawa kutoka kwenye chupa. Anavaa barakoa na miwani, anapotarajia mgonjwa wake kwenye foleni wamfikie na kuhudumiwa.

Vifaa vya kuhudumia wagonjwa pale hospitalini kama vile barakoa na hata madawa kwenye machupa ya kioo, ata na vile kuna sindano inayoweza kutumiwa kudungia mgonjwa yameweza kuwekwa juu ya meza.

Ngamia anaonekana mwenye kudhoofika kiafya na kulala kwenye vumbi ambayo inaonekana kuwa na kiangazi sana kwenye nchi hii ambayo imo. Mwenziye anaonekana kuitenga na hata kutojali maisha yake.

Mgonjwa analala kwenye kiti hospitalini akiwa amevalia barakoa la samawati akitazama upande wa juu, naye daktari anaye kuwa na ngwanda jeupe anamshika mguu, kuweza kudadisi kwamba mgonjwa wake apo salama na amepata matibabu.

Wahudumu wa afya wengi wanaonekana kuvalia magwanda ya kijani kibichi na kuyafunika nywele zao huku wamevalia barakoa za samawati . Wanahudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha watu walio hali mahututi.

Wahudumu wa afya haswa mmoja anaonekana kuvalia gwanda jeupe. Anaonekana kuwapasha wenziwe jinsi ya wanavyoweza kuyapitia na kushughulikia madawa wanazotumia katika kitengo hiki chao ambacho kwa kawaida kinaonekana kama ni kikundi kinachoweza kuwapa watoto huduma.

Muhudumu wa afya anayakagua sampuli aliyoyatoa kutoka kwa wagonjwa wake mbalimbali, ili aweze kujua ni nini kiini haswa kinachowagadhabisha wagonjwa wake na kuwapa mahitaji na matibabu yanayofaa.

Akina mama wawili wanatembea katika maji ambayo ni mengi sana na wanakaa kugadhabishwa na tukio hili, wanapoitembelea na mguu tupu na kuweza kuhatarisha maisha yao.

Kituo ambacho imeweza kutengenezwa kwa hali ya juu tena sana na hata televisheni ikiwekwa humo nyuma. Wameweza kuweka alama ya kuonyesha kwamba wanahusiana na shughuli za kukinga magonjwa ya meno.

Wahudumu wa afya wanaweza kumtazama mgonjwa mdomo ili waweze kukagua meno yake na kutatua shida linaloweza kumpa maumivu. Wanakuwa wamevalia magwanda ya samawati.

Dawa iliyo kwenye chupa ambayo inaaminika kuwa ndiyo inaweza kuponya homa kali iliyosumbua sana hapo awali inayoitwa korona ikiwa mama mmoja ameibeba dawa hili mkononi.

Dawa ambayo ni ya vibonge vimeweza kuwekwa nje na ata yale karatasi yao imeweza kuchapishwa na inaonyesha ya kwamba dawa hizi ni ya kupunguza mafuta mwilini.

Wahudumu wawili wa afya, wanao onekana kuwa wa asili ya wazungu, wanaonekana kumpa ushauri mgonjwa wao akiwa na mwanawe mdogo ambao wanaonekana kuwa wa asili ya kiafrika.

Mhudumu wa afya wa kike aliyevalia gwanda la samawati na kuyafunika nywele yake anaonekana kumwelekeza mhudumu mwenzake wa kike pia wanaposikilizana jinsi ya kuweza kumudu afya yao.

Mama mmoja anayeonekana kuwa ndiye mgonjwa, aliyeweza kumleta mwanawe humu hospitalini, anambeba na kumtazama kwa furaha tele kwa kuonyesha imani, katika yale ambayo atapata kutokana na matibabu ya madaktari hawa.

Mama mmoja anaonekana kunawa kwenye besheni, iliyoletwa na kikundi cha watoto, naye mtoto anamtazama mama huyu, anayevalia barakoa akinawa.

Muhudumu wa afya anaonekana kushughulikia mitambo na vifaa ambavyo wao hutumia wakati wa kushughulikia wagonjwa wao. Anaonekana kuwa mwenye umaarufu katika sekta ya kuambatana na mambo ya meno na magonjwa yanayoambatana na shughuli hiyo.

Muhudumu wa afya wa kike ambaye anakaa kushughulikia mambo ya meno, anaweza kuangalia mpiga picha akiwa anacheka, anatabasamu sana. Nyuma yake kuna mlango, mlango ambao unakaa kuelekea katika jumba ingine huko ndani.

Wakenya wengi wanaonekana kutembea kando ya barabara, naye mmoja kuendesha mkokoteni wake katikati mwa barabara, nayo magari pia yanapita pale barabarani na hata watu wanaoendesha pikipiki. Yenyewe inaonekana kuwa na maji iliyolowa tele.

Mama anakuwa amemshika mwanawe anapopewa huduma za kwanza, huduma za matibabu na wahudumu hapa. Anangojea ili mtoto wake aweze kupewa matibabu kisha aweze kuenda nyumbani. Wafanyikazi na wahudumu wa afya wengine wawili wanakuwa wamesimama wakitazama.

Wahudumu wa afya wameketi sako kwa bako, huku wakiwa wanajadiliana kwa jinsi yakuweza kuboresha hali ya maisha ya wanakijiji wanaokuwa wanawahudumia, ili waweze kupata matibabu bora.

Mgonjwa anayekuwa ana shida la macho, anamuona daktari ambaye ako na umaarufu katika sekta hii ya kuhudumia macho, ambaye amevalia ngwanda la samawati pamoja na barakoa.

Mtu mmoja anayeonekana kuwa ni mwanaume ameweza kuyabeba madawa ambayo vingine ni vibonge navyo viko kwenye chupa nayo mengine kuwa katika karatasi iliyokuwa unaweza kuona kile kilicho ndani. Dawa hizi ni rangi ya manjano na hata kunayo yenye rangi ya nyeupe.

Ajali mbaya sana ya barabarani inaonekana kutokea kati ya gari la abiria na lori kubwa la kubeba mafuta. Inaonekana kusababisha moto mkubwa nayo kunayo Lori ingine imeweza kulala kando ya barabara.

Wahudumu wa afya wawili wa kike waliovalia barakoa ya samawati wanaonekana kumuangalia mgonjwa meno ili asije akadhoofika maisha yake kutokana na magonjwa yanayoweza kuyafiki meno yake .

Wahudumu wa afya wawili wa kike huku wakiwa wamevalia magwanda nyeupe na barakoa la samawati. Wanaweza kushughulikia hali ya kuujaribu kupata chanjo cha magonjwa yanayowasumbua wananchi kwa kutumia mashini maafayo .

Wafadhili wanaoonekana kuwa wanaume na hata wanawake, wameweza kuyaleta sodo ambayo hutumiwa haswa na wanawake, ili wasije wakawa na ugumu wanapokuwa wanapata hedhi yao.

Watu wengi, wakubwa kwa wadogo, wanakaa na vibuyu vyao kutafuta maji katika mazingira ambayo yanakaa kuwa na ukame mwingi sana na kiangazi nyingi sana. Majumba haya yanakaa kuwa katika hali mbovu na ya kugadhabisha.

Dawa mekundu na manjano yanakua yamewekwa kwenye karatasi chekundu nalo kifaa Cha kupima joto mwilini pia kimewekwa kwenye meza na kuweza kufanikishwa katika tendo hili lote la kutafuta joto na uhai wa binadamu.

Wakulima waliovaa magwanda jeupe wadogo wanaokaa kuwa wanaweza kutayarishwa ile kazi anayokuja mbele yao na wakuu ili waweze kuwa na ujuzi mwingi.

Watu kutoka katika jamii inayoaminika kama ya Maasai, wanapanga foleni kuchota maji ili waweze kujimudu. Wanaume kwa wanawake wako kwenye foleni na vibuyu vyao ndivyo waweze kupata maji yale.

Daktari mwanaume ambaye anakuwa amevaa barakoa anamkagua mgonjwa mwake mdomo ili aweze kukagua ni nini haswa kiini cha maumivu yake kwenye meno ili aweze kupewa matibabu halali.

Mvulana mdogo anayeonekana kuketi kwenye kitanda cha wagonjwa, anamngojea mhudumu wa afya wa kike aliyevalia gwanda la jeupe, ili aweze kumshughulikia na kumtibu.

Wahudumu wawili wa afya, mmoja wa kiume naye mwenziwe wa kike, wanaweza kumtazama mgonjwa huyu meno yake, ili kupata tatizo kiini chake ni kipi, ili mgonjwa wao apate kusaidiwa.

Mhudumu wa afya aliyevalia gwanda jeupe na hata barakoa la samawati, anaonekana kumdunga mtoto mchanga sindano huku, mamaye akiwa amembeba na kuonyesha kughadhabika kwa kilio cha mwanawe.

Mama anaonekana kumshughulikia mwanawe ambaye bado ni mchanga sana na anaonekana kutoka kuzaliwa hivi karibuni. Mkononi anakuwa na alama za kudungwa sindano na nyweleni amevaa kifaa ambayo inatumiwa kuzuia nywele.

Daktari wa meno anaweza kukagua meno la muuguzi ambaye amekuja akiwa ni mgonjwa sana na anaweza kufungua mdomo wake ili daktari aweze kufanya ukaguzi wake vizuri. Daktari anakuwa amevaa barakoa na amevaa miwani. Naye mgonjwa pia amevaa miwani ili asije akaangamia kutokana na mwangaza unaotolewa na mashine haya.

Watu wenye pato la chini wanakaa kuishi katika mazingira ambayo yanagadhabisha, kwani majumba yao yanakaa yametengenezwa kutokana na karatasi, ambayo inakaa nyepesi sana na hali ya maisha hapa inakaa kuwa ambayo inagadhabisha sana.

Daktari wa kike anavuta dawa kutoka kwenye chupa ambapo anakua anajiandaa kumdunga mgonjwa dawa hili iliapate nafuu, ambapo wagonjwa wengine wengi wako katika foleni katika hospitali hili na wanangoja kupata matibabu pia kutoka kwenye daktari huyu.

Wakuu wa serikali wa taifa la Kenya wako katika hafla ya kuweza kuadimisha na kuidhinisha shughuli ya kuwapa wanakijiji maji safi, katika hafla ambayo wananchi wengi wamekuja ili kuweza kupata maji safi.

Mhudumu wa afya wa kike aliyevalia barakoa na miwani hata na kuvaa shati ambayo ni ya manjano amemdunga mtoto sindano ili aweze akamsaidia kutokana na madhara wanayoyapata ya ugonjwa. Mamaye anakuwa amembeba.

Akina mama wawili wanao onekana kuwa wahudumu wa serikali wa afya, wanaonekana kutumia kipaza sauti, wakitaka kuwasheheni wazazi kupeleka watoto wao kupewa chanjo.

Daktari ako mkabala wa madawa ambayo yamo mezani. Anajitayarisha kuweza kutibu mgonjwa ambapo anakuwa amevaa gwanda jeupe na barakoa na hata kufunika nywele ili aweze kuhudumia wagonjwa.

Dawa zilizo kwenye chupa za kioo nazo zimeweza kuwekwa ndani ya sindano ,na hapo Kuna barakoa juu ya meza hii .Dawa hizi zimefunikwa na kifunikio ambayo inatarajia kuwekwa ndani ya sindano ili mgonjwa adungwe .

Mwanaume mmoja mgonjwa, anayeonekana kudhoofika kiafya na hata kuwa wenye ulemavu na amevalia barakoa, anapewa matibabu ya huduma ya kwanza kwa kudungwa sindano kwenye mkono na mhudumu wa afya wa kike.

Akina mama na watoto wanachota maji ili isiharibu jumba lao na kuweza kuwapa magonjwa mbalimbali, inayoweza kuwaumiza kimaisha, nayo makavazi yao ni yale yanayogadhabisha sana.

Wahudumu wa afya wawili wa kiume. Mmoja amevalia gwanda jeupe naye mwenzie kavalia gwanda la samawati. Wote wamevalia barakoa. Wanamtazama mgonjwa wao meno, ili kudadisi kiini hasa cha maumivu yake.

Chupa tatu ya dawa ambayo ni rangi ya nyeupe, rangi nyekundu na hata rangi ya njano pia limo. Yote yamekuwa na dawa ambayo ni vya vitamini za kuongeza nguvu katika kupigana na magonjwa mbalimbali.

Muhudumu wa afya anajiandaa kumpa mgonjwa wake huduma za kwanza , anapokua anavuta dawa kutoka kwenye chupa na kuweza kumdunga mgonjwa wake sindano ili aweze akaponye ,naye anakua amevalia barakoa .

Mzee mmoja anaweza kupita kwenye ubao uliowekwa au bango lililoweza kufadhiliwa na mwenyewe aliyewacha nambari yake ya simu pale na kusema kwamba anaweza kuyafanya yale ambayo yameandikwa pale, kama vile kuweza kumudu dawa ya kimapenzi na hata kumfunga mwanamke.

Mhudumu wa afya wa kiume aliyevalia gwanda jeupe anaonekana kumwelekeza mwanamke mmoja ambaye ni mgonjwa wake kwa yale ambayo anapaswa kuyafanya. Nyuma yake kuna wengine wahudumu wa afya wanao wahudumia wagonjwa wengine wengi.

Mzee aliyevaa kofia jeupe anaingia katika choo cha umma iliyochorwa na kujengwa na teknolojia ya hali ya juu na kuweza kuwa safi sana ambapo mazingira yake ni kijani kibichi sana nayo miti ni mingi sana.

Magari ya umma na ya kibinafsi yanavuka barabara iliyojaa maji, na kughadhabishwa na hali ya njia hii wanayokoa naitumia, nayo ukuta uliojengwa kwa mawe uko ubavuni mwao.

Mhudumu wa afya wa kike anayekuwa amevalia gwanda nyeupe, anampa mtoto mdogo chanjo. Mama wa mtoto huyu anaonekana kuwa mwenye imani tele na furaha kwa kuwa mwanawe anaweza kuhudumiwa. Wapo wagonjwa wengine wanaosubiri foleni.

Mtu mmoja anaonekana kuketi huku akiwa na madawa aina tofauti tofauti na ni yale ya kikale yanayohusishwa kwa kawaida na shughuli za ushirikina. Anaonekana kuwa mtibabu au anayeweza kuwatibu watu mahali pa nyumbani.

Mgonjwa mmoja mwanamke yumo hospitalini akiwa na mwanawe ambaye ni changa kabisa. Mwenzie anaonekana kukusanya vitu vyake ambayo ni pamoja na neti ambayo inasaidia katika kujifunga ili nzi na hata mbu zisiweze kumsumbua.

Mgonjwa wa kiume anaonekana kuwa kwa afya iliyodhoofika sana, kutokana na makato na makali ya mapanga aliyopata kwenye kichwa chake. Amelazwa kwa hospitalini kwenye kitanda anapongojea kuhudumiwa.

Mwanamke mmoja wa umri mdogo aliyevalia shati lenye rangi nyekundu na kuweza kuvalia barakoa ameshikilia barakoa mingi sana kwenye mkono wake anapokuwa anaziuza.

Mhudumu wa afya wa kike mwenye umri mdogo ameweza kuvalia gwanda lao rasmi la jeupe. Anamtonesha mtoto dawa ya macho ambayo ni chanjo au ambayo inaweza kukinga magonjwa mbalimbali. Mamaye anakuwa amembeba

Muhudumu wa afya wa kike ,anampa chanjo mtoto mdogo anayekua amebebwa na mama yake, na wapo wagonjwa wengine kwenye foleni na wanao pia wakingoja kupata matibabu na chanjo.

Muhudumu wa afya wa mitaa anamuhudumia mama mjamzito, kwa kumshika tumbo na kuweza kusikia jinsi mwanawe tumboni, anavyokuwa amekaa na hali ya mama huyu kiafya.

Muhudumu wa afya anajitayarisha kumpa mgonjwa huduma za kwanza na matibabu ili aweze kupata kupona. Wenzake wa kupeana huduma nao, wanaendelea pia kuhudumia wenzao na wagonjwa waliokufika.

Mhudumu wa afya wa kike aliyevalia gwanda jeupe anaweza kumuonyesha mtoto mdogo ile ambayo itaweza kumzubaisha ndiposa aweze kupewa matibabu yanayofaa. Mkononi mama yake anakuwa amembeba.

Wanawake wawili wenye umri mdogo, wanaonekana kugadhabishwa na maji yaliyoingia kwenye makazi yao. Wanayachota kwa kutumia ndoo na besheni huku wanayamwaga huko nje.

Wahudumu wa kiafya wanaweza kudumisha usafi kutokana na ugonjwa unaoenea kwa kasi sana. Wanavalia magwanda meupe na kuweza kuvalia barakoa inayoweza kuwakinga dhidi ya ugonjwa huu.

Makazi yanayokaa kuwa ya hali duni tena ya umaskini, yamo katika mazingira makame sana yaliyokuwa na kiangazi kwa mda mrefu. Miti yanakuwa yamenyauka sana na kibuyu imo nje ya nyumba hili.

Daktari wa kike anamuhudumia mtoto mdogo, anayekuwa ameletwa na mamake mwenye asili ya kiislamu, anayekuwa anavalia magwanda ya rangi tofauti, ili mtoto wake aweze kupata huduma za matibabu.

Muhudumu wa afya anayekuwa na spesheli katika kutibu magonjwa mbalimbali, anavalia ngwanda jeupe na kufunika nywele. Mdomoni ana barakoa. Anachunguza dawa zake kabla ya kuwapa wagonjwa.

Muhudumu wa afya anayekuwa amevalia barakoa na suti na ngwanda la jeupe, anatazama dawa zake anapokuwa anajiandaa kwa matibabu ya wagonjwa wake.

Muhudumu wa afya aliyevalia magwanda ya manjano anaonekana kumtazama mgonjwa wake mkono na ata kuyashika ili aweze akapata kumsaidia kutokana na maimivu aliyokuwa nayo katika ngozi .

Mhudumu wa afya anajiandaa kwa kutumia sindano anapokuwa anataka kumpa mtoto mdogo matibabu au chanjo. Mamake anakuwa amembeba akiwa ana Imani kubwa.

Mhudumu wa afya wa kiume amevalia barakoa. Anaweza kuitazama kupitia mashine hali ya mgonjwa wake anavyoweza kuona na hata kuyanakili shida ya macho yake.

Daktari wa macho, anatumia mashine yao kuweza kukagua uwezo wa mgonjwa huyu anayekuwa na shida ya macho, kukagua uwezo wake wa kuona na kuweza kumpa matibabu yanayofaa.

Mhudumu wa afya anayekuwa na taaluma spesheli katika afya ya wanyama kama vile ng'ombe, anaweza kuchukua sampuli kutoka kwenye mapua ya ng'ombe huyu, ili aweze kuyakagua na kujua kiini cha ugonjwa wake.

Dawa za kiasili yanayoweza kutumiwa na watu ambao kwa kawaida huaminika kuwa ni washirikina yameweza kupangwa juu ya vazi jekundu na hata ya Ile ya nyeusi. Huku mguu ya mtu mmoja inaweza kuonekana kwa umbali.

Muhudumu wa kike anakua amevalia barakoa na ngwanda samawati, anamshikilia mzee mkono, anayekuwa anapewa chanjo ya ugonjwa na akuwa amevalia kofia.

Mhudumu wa afya anaonekana kukuwa darasani hili kuwaelekeza watoto wadogo kuhusu yale ambayo wanafaa kuyafanya ili kujimudu kimaisha na hata kiafya yao.

Watoto wadogo, msichana mdogo wakiwa na vijana wavulana wadogo, wanakuwa wanachota maji kwenye bomba ambalo linakaa limepasuka na kuweza kuchota maji hili, ili kwenye vibuyu viwili ambavyo wanafaa kuenda kutumia nyumbani kwao.

Dawa iliyo kwenye chupa nyeupe na kifuniko cha nyekundu imeweza kuwekwa na kutangaziwa madini iliyo ndani yake inayotumika kwa kawaida kuweza kumpa mtu damu nyingi mwilini.

Ngarika, mvua nyingi na maji, yanakuwa yameandama hospitali ya Ahero ambapo wanahudumu wanakuwa wametoka hospitali hii, nao wagonjwa pia wanaiwacha kwani hamna shughuli yoyote inayoendelea hospitalini hii.

Wanawake wawili, mmoja anaonekana kuyachota maji kutoka kwenye kindimbwi na kuyamwaga kwenye mitungi. Mwenziwe kaonekana kuyashika mitungi miwili kwani yeye pia anajiandaa katika kuyachota mitungi hayo.

Daktari wa kushughulikia huduma na usawa wa meno ya wagonjwa, anapiga picha akiwa na mtu ambaye anaonekana kuugua, wanapokuwa wana furaha kutokana na yale ambayo yanaendelea.

Muuguzi katika hospitali, daktari anayekuwa amevalia ngwanda jeupe, na kuvalia barakoa akiwa ni wa kike nayo nywele anakuwa amefunika. Anamtazama mgonjwa wake meno ili aweze akapata kumsaidia na kumtibu.

Mhudumu wa afya wa kiume anayekuwa amevalia shati la samawati anampa mtoto mdogo chanjo naye mama wa huyu mtoto anaonekana kuwa mwenye furaha tele.

Mzee mkubwa anakaa kugadhabishwa sana na muhudumu wa kike, ambaye anakuwa amevaa barakoa na anamtibu kwa kumdunga sindano mzee huyu, ambaye anakuwa amevaa barakoa pia na kuonyesha kugadhabishwa sana usoni.

Dawa za kienyeji ambavyo vimo kwenye vyupa na zana mbalimbali za kizamani yameweza kutapakaa kila mahali. Vitu hivi kwa kawaida huonekana kutumiwa haswa na waganga. Pia kunaonekana kuwa na mnyama fulani hapa.

Muhudumu wa afya wa kike anayekuwa amevalia ngwanda jeupe pepepe, anamuhudumia mama mwingine mahitaji yake ya kiafya, ili aweze akapata kupona na apate nafuu.

Daktari mwanaume ambaye anakuwa amevaa miwani na vazi jeupe, anamuhudumia mgonjwa ambaye ni msichana mdogo, ambaye anakuwa amesuka nywele yake. Anamshika mkono na kuweza kumuuliza matatizo yake.

Mhudumu wa afya wa kiume, anamhudumia mama mmoja mgonjwa anayekaa kughadhabishwa sana na hali yake. Daktari huyu anafanya juu chini ili aweze kumsaidia vilivyo.

Mtoto mdogo mvulana anaonekana kusimama juu ya mawe, ambayo yametoka kwa jumba ambalo limeharibika, kutokana na yale uharibifu wa udongo na anaonekana kugadhabishwa na tukio lile.

Wazazi wawili, mwanamke na mwanaume wanaonekana kuleta mwanao kwenye hospitali anapokuwa anahudumiwa na mwenye kupeana huduma za afya au nesi ili waweze kupata matibabu murwa kwa mwanao.

Wahudumu wa afya wawili mmoja wa kike aliyesonga nywele akiwa amevalia gwanda jeupe naye wa kiume amevalia gwanda ambayo ni ya rangi ya samawati wanaweza kuangalia meno ya mgonjwa ili kudadisi nini hasa kiini cha maumivu yake.

Wanawake wa wananchi wanaonekana kuchota maji ambayo yameweza kuwa ni ya serikali na kuboresha afya ya wakaazi hapa, ambapo panaonekana kuathirika sana na kiangazi.

Wahudumu wa afya wawili wanaonekana kumguza na kumuuguza, mgonjwa mmoja ambaye amo katika hali tete na amelala na ajulikani hali yake ya kimaisha, mahudumu hawa wanaweza kufinya mashine ambayo inamsaidia mama huyu katika kupumua.

Mwanaume ambaye ni muhudumu wa afya, anaweza kuvalia ngwanda la kinjano na kupitia mahali ambayo yana maji mengi sana, ili aweze kufankisha tendo lake la kuwapa watoto wadogo chanjo.

Daktari mmoja anayeoneka kuvalia yale vazi kwenye mikono ya rangi ya kijani kibichi. Mikononi ameshikilia sindano na hata kubeba dawa inayoweza kutumika kukinga mwili, kutokana na madhara ya magonjwa.

Mama aliyevalia barakoa la samawati na kichwani kutwikwa kofia ya nyeusi, anaonekana kumwoshea mwanawe mkono kwa kutumia sabuni kutoka kwenye tangi ambayo limeweza kuchangiwa nalo kikundi kinachoshughulikia watoto.

Kampuni ya kuuza bidhaa vya kusafisha meno inayojiita colgate , imeweza kuandaa hafla ya kupeana matibabu bure, kwa wale wagonjwa wanaokuwa na shida za meno. Muuguzi anamshikilia mgonjwa huyu kwenye mdomo ili kudadisi ugonjwa wake.

Watu wenye asili ya kimaasai wanaelekea hospitalini ili kuona mmoja wao, ambaye anaonekana kuwa wa jamii na wao. Sasa wanakuwa wanampa mawaidha, ili aweze kutiwa moyo.

Mwanamke anayekaa wa dini la kiislamu anasimama katika jangwa ambalo lina miti ambayo yamenyauka na udongo pia unaonekana umekauka sana, ni kama upande huu kuna kiangazi kingi sana.